Duka la nguo linaonekana likiwa na nguo zilizopangwa kwenye rafu. Mimea ya kijani inaongeza mapambo kwenye duka. Sakafu ina muundo wa kipekee. Mwanga wa asili unaingia kupitia dirisha.

Stendi imejaa kofia mbalimbali za majira ya joto zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Baadhi ya kofia zina brim pana ilhali nyingine ni ndogo. Duka linaonekana kuuza vifaa vya mitindo, huenda likawa duka la nguo au vifaa.

Duka linaonekana kuwa limejaa nguo, viatu na mikoba. Rafu na sehemu za kuonyesha zimejaa bidhaa mbalimbali. Sofa nyeusi limewekwa katikati ya duka. Mwanga mkali unaangaza eneo hilo.

Ndani ya duka za kiume, kuna maonyesho ya nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu na meza. Manikin wamevaa nguo za kisasa, wamesimama karibu na mlango. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya mbao na kuna zulia la mviringo lenye muundo wa kipekee.

Rafu zimejaa nguo zilizopangwa kwa utaratibu mzuri. Nguo zina rangi na mitindo tofauti. Zikiwemo mashati, suruali, na nguo za aina nyingine. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye mwanga mzuri.

Duka la Woolsworth linaonekana likiwa na mlango wazi unaowaalika wateja kuingia. Nguo zimeonyeshwa kwenye mannequins ndani ya duka. Taa angavu zinaangazia bidhaa zinazouzwa. Duka hili linaweza kuwa ndani ya mojawapo ya maduka makubwa.

Duka la nguo lililo jaa nguo za watoto kuna nguo za rangi mbali mbali kama vile nyeupe, waridi na manjano na michoro tofauti. Pia kuna viatu vya watoto vilivyo pangwa kwenye rafu. duka linaonekana kuwa na aina nyingi za nguo kwa watoto wadogo.

Manikin kadhaa zimepangwa nje ya duka, zikionyesha aina mbalimbali za nguo za kike. Upande mmoja kuna manikin zilizovaa suruali za rangi mbalimbali kama vile samawati, manjano, nyekundu na waridi, zikiwa zimevalishwa na blauzi au mashati ya rangi tofauti.

Rafu za duka zinaonesha nguo za wanaume zikiwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mashati ya mikono mifupi na mirefu yenye rangi na mitindo mbalimbali. Ishira nyekundu inaonesha punguzo la bei kwa asilimia hamsini.

Duka linaonekana kuwa kubwa na lina bidhaa mbalimbali za nguo na viatu. Rafu nyingi zimejaa nguo na viatu vilivyopangwa kwa utaratibu. Wateja wanaonekana kutembea na kuchagua bidhaa. Mwanga mkali unaangaza eneo lote la duka.

Ndani ya duka la nguo lenye rafu nyingi zimejaa nguo za aina mbalimbali. Kuna mashati, suruali na nguo nyingine zimeanikwa kwenye hanger . Duka linaonekana kuwa refu na nyembamba na taa zinang'a juu. Hakuna wateja au wafanyakazi wanaonekana kwenye picha hii.

Duka linaonekana limejaa nguo mbalimbali ikiwa ni pamoja na suti, kofia na nguo za mitindo tofauti. Rafu na hanger zimejaa nguo zilizopangwa kwa utaratibu. Mwanga mwingi unaangaza eneo lote la duka. Wateja wanaweza kupata mavazi ya aina tofauti hapa.

Nguo nyingi za kike zimeanikwa kwenye hanger dukani. Nguo zina rangi na mitindo mbalimbali ikiwa ni pamoja na gauni refu na fupi. Ukuta wa nyuma umepambwa kwa rangi ya dhahabu na mistari ya pembe tatu.

Kaunta nyeupe ina nembo ya vivo kwa rangi ya machungwa mbele yake. Kuna kompyuta na chupa kadhaa za rangi juu ya kaunta. Skrini kubwa imeekwa ukutani juu ya kaunta ikionyesha picha ya mwanamke amevaa gauni lenye rangi angavu.

Duka linaitwa Safari na linaonyesha nguo mbalimbali kwenye mannequins na zilizoanikwa. Kuna nguo za kike na za kiume zinazoning'inia. Duka linaonekana kuwa na muundo wa kisasa na taa nzuri, huenda ikawa duka la nguo katika mojawapo ya maduka makubwa mjini.

Pikiti ya chupi za wanawake aina ya bikini za pamba zinazouzwa katika duka kubwa. Pikiti hiyo ina chupi nne za rangi na mitindo tofauti, ikiwa pamoja na rangi ya samawati na maua. Ukubwa ulioonyeshwa ni small . Chupi hizi zimefungwa kwenye mfuko wa plastiki na zimeanikwa kwenye rafu ya duka.

Picha inaonyesha duka la nguo. Kuna mannequin kadhaa yaliyovaa nguo za mitindo tofauti. Moja ya nguo hizo ni gauni jeusi na nyeupe lenye nukta. Duka linaonekana kuwa na mkusanyiko wa nguo za kisasa.

Ndani ya duka la nguo. Mannequin wawili wamesimama wamevaa nguo za kawaida. mannequin mmoja amevaa suruali fupi na blausi isiyo na mikono huku mwingine amevaa jeans na shati refu. Kuna rafu zilizojaa kofia na viatu nyuma yao.

Sehemu ya ndani la duka la nguo. Kuna mannequin zimevalishwa nguo mbalimbali za kiume na kike. Wateja wachache wanaonekana wakitazama au kununua nguo. Duka linaonekana kuwa na taa nzuri na rafu zilizojaa bidhaa.

Duka la Woolworths linaonekana likiwa na mlango wazi unaoalika wateja kuingia. Ndani ya duka nguo zimepangwa kwenye rafu na hanger . Watu wachache wanaonekana wakitazama bidhaa. Taa nyingi zinang'aa ndani ya duka na kuifanya ionekane kuwa angavu.

Rafu za duka zinaonyesha mikoba na pochi za aina mbalimbali. Mikoba mingi ina rangi ya kahawia na mifumo tofauti. Baadhi ya mikoba imetengenezwa kwa ngozi na mengine ina mifumo ya almasi. Kuna bidhaa nyingine ndogo kama vile vipuli pia zinaonyeshwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo, kuna rafu na meza zilizojaa nguo zilizopangwa vizuri. Kuna rundo la masanduku ya viatu yamepangwa kama pyramidi katikati ya duka. Mannequin wamevaa nguo wanaonekana sehemu mbali mbali za duka.

Safu ya magari mapya yakiwa yamepangwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari la kwanza lililokaribu lina rangi nyeusi na nyuma yake kuna magari mengine ya rangi nyeupe na samawati. Chumba kina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia.

Gari la Toyota HiAce lenye rangi ya fedha, limeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Stika mbalimbali zimebandikwa kwenye dirisha la nyuma. Mandhari inaonyesha miti na sehemu ya barabara kwa mbali.

Mwanamke anaonekana ameketi ndani ya gari jipya, akishika usukani na kuangalia kwa furaha. Mwanaume amesimama nje ya mlango wa gari akimkabidhi ufunguo. Wote wanaonekana kuwa na furaha kuhusu gari hilo.

Gari la rangi ya manjano aina ya Ford, gari hili lina mistari mieusi kwenye boneti na upande wake gari hili limegeshwa nje karibu na ukuta na mimea.

Gari la zamani la rangi ya kijivu limeegeshwa kwenye barabara iliyotengenezwa kwa mawe madogo. Gari hili lina matairi manne yenye spoku na taa mbili kubwa za mbele. Kando ya gari kuna sanduku dogo la kahawia.

Mwanamke ameketi ndani ya gari jipya akionekana akirekebisha kioo cha ndani. Mwanaume ambaye anawezakuwa muuzaji wa magari, amesimama nje ya mlango wa gari akimwangalia. Wote wanaonekana kuwa na furaha. Mandhari inawezakuwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari.

Gari aina ya Subaru outback lenye rangi ya kijivu, limepakiwa kwenye eneo la wazi. Mandhari inaonyesha ukuta uliojengwa kwa mawe na uzio wa waya wenye ncha kali nyuma ya gari hili.

Watu watatu wanaonekana wakizungumza karibu na gari la samawati. Mwanamke, ambaye anaweza kuwa muuzaji anaelezea kuhusu gari hilo kwa wateja wawili. Gari linaonekana kuwa jipya na liko ndani ya chumba cha maonyesho.

Gari aina ya Toyota Hiace ambayo ni maarufu sana kwa usafiri wa abiria. Gari hili lina rangi ya fedha na limeegeshwa kwenye barabara ya vumbi. Mandhari inaonyesha mlima au mwamba mkubwa nyuma ya gari. Inawezekana gari hili linatumika kwa safari za kitalii au usafiri wa kawaida.

Magari yameegeshwa tu kando ya barabara kwenye eneo lenye miti mingi. Kuna gari jeusi, gari ndogo la rangi ya kijani kibichi na tuktuk nyekundu. Watu watatu wanaonekana karibu na magari hayo.

Gari la kifahari ya rangi ya fedha ambalo linaweza kuwa Volvo kulingana na muktadha. Gari limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi na kuna miti mingi nyuma yake. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa karibu. Anga ni angavu ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Ndani ya gari sehemu ya mbele inaonekana ikiwa na viti vya rangi nyeusi na kijivu. Dashibodi ni nyeusi na usukani pia unaonekana. Kupitia dirisha, ukuta wa matofali unaweza kuonekana. Gari linaonekana kuwa limepakiwa na tayari kwa safari.

Mwanamume ambaye anaweza kuwa muuzaji wa magari. Anaongea na mwanamke karibu na gari. Wote wanaonekana kuwa wazungu. Mwanamume amevaa suti na miwani huku mwanamke amevaa sweta. Wako ndani ya chumba cha maonyesho cha magari na kuna magari mengine yanaonekana nyuma yao.

Gari aina ya Toyota Land Cruiser limeegeshwa pembezoni mwa barabara ya lami. Gari lina vifaa vya kubeba mizigo juu ya paa. Mandhari inaonyesha eneo la mashambani lenye miti na nyasi kijani chini ya anga la samawati. Inaonekana kama gari limepakiwa tayari kwa safari au matumizi ya kazi.

Mwanaume mzungu anaonekana na mwanamke mweusi karibu na gari jeusi Mwanaume amevaa shati la samawati na jeans huku mwanamke amevaa suti ya kijivu na anaonekana kushikilia kitu kama kibao kidogo. Wako ndani ya chumba cha maonyesho cha magari chenye madirisha makubwa.

Gari la kubebea magari la rangi ya fedha limepakia gari moja la samawati. Gari hilo la samawati linaonekana kuwa gari la kifahari na limefungwa kwa usalama kwenye trela. Mandhari inaonekana kuwa ya nje kwenye barabara yenye maji kidogo.

Eneo kubwa limejaa magari mengi mapya yaliyopangwa kwa safu. Magari yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi na kijivu. Kuna majengo ya viwandani yanayoonekana kwa umbali. Huu unaweza kuwa uwanja wa kuhifadhia magari kabla ya kusafirishwa au kuuzwa.

Chumba kikubwa cha maonyesho kimejaa magari mengi ya rangi na aina mbalimbali. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kuangalia magari. Kuna ofisi ndogo na sehemu ya mapokezi ndani ya chumba hicho. Taa nyingi zinang'aa kutoka juu zikiangazia magari yaliyoonyeshwa.

Gari la kisasa la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili lina madirisha meusi na magurudumu ya alloy yenye muundo wa kipekee. Magari mengine meusi na meupe yanaonekana yameegeshwa nyuma yake.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limepakiwa kwenye eneo lililotengwa kwa ajili ya magari. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na safi. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi. Eneo la maegesho lina vigae na linaonekana kuwa karibu na jengo lenye taa nyingi.

Tray kubwa la rangi nyekundu na njano limepakia magari kadha ya rangi tofauti kwenye gorofa zake mbili. Kuna gari jeupe aina ya van limepakiwa nyuma ya trela. Tray hii linaonekana kuwa kwenye barabara. Anga la mawingu na sehemu ya samawati inaonekana.

Gari la Toyota Hiace linaonekana limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Eneo linaonekana kuwa na changarawe. Miti na majani yanaonekana nyuma ya gari.

Gari jeusi la Toyota landcruiser Prado limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari lina nambari ya usajili la kenya KDK. Inaonekana kuwa katika hali nzuri na safi. Mandhari inaonyesha majengo na mimea kwa mbali.

Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes-Benz G-Class yakiwa yameegeshwa. Gari la kwanza lina rangi ya kijivu, la pili ni jeupe na la tatu lina rangi nyeusi. Magari haya yana muundo wa kisasa na magurudumu makubwa ya Alloy . Yameegeshwa kwenye eneo lililotengwa kwa ajii ya maegesho lenye matofali na alama za barabarani.

Mambo ya ndani ya gari yanaonyesha viti vya ngozi vya rangi ya Beige .Viti vya nyuma vina sehemu ya katikati inayoweza kukunjwa kuwa seheumu ya mkono. Magodoro ya plastiki ya rangi ya samawati yamewekwa kwenye sakafu. Gari linaonekana kuwa safi na limehifadhiwa vizuri.

Funguo za gari zimeanikwa kwenye mlango wa gari jeupe. Funguo hizo zina rimoti nyeusi yenye vifunguo vitatu. Gari limeegeshwa labda na jengo refu la kisasa. Mkono wa mtu unaonekana kwa mbali ukishikilia mlango wa gari lingine.

Gari jeupe aina ya Suzuku Alto au Maruti Alto, likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya udongo. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya. Mbele ya gari kuna miti na vichaka na nyuma kuna majengo na miti mingine chini ya anga ya samawati yenye mawingu machache.

Gari la rangi ya fedha linaonekana kuwa Toyota Mark x. Limeegeshwa kwenye eneo lililotengenezewa kwa matofali. Kuna majengo na watu kwa mbali. Inaonekana kama gari limeegeshwa nje ya duka au eneo la biashara.

Gari jeupe aina ya van linaonekana kama Toyota Hiace. Limeegeshwa karibu na jengo kubwa la kisasa wakati wa usiku. Mlango wa upande wa gari umefunguliwa. Nambari ya usajili wa gari inaonekana kuwa ya Kenya. Taa za jengo na gari zimewashwa.

Trela ya kubeba magari yenye ghorofa mbili imepakia magari kadhaa ikiwemo meupe na meusi. Trela hii ina magurudumu mengi na imeegeshwa kwenye eneo la wazi. Watu wachache wanaonekana karibu na trela hii. Anga ni ya samawati na kina majengo karibu.

Vikapu vya mapambo ya shanga yamepangwa kwa wingi. Shanga zina rangi mbali mbali kama vile nyekundu, samawati, kijani, nyeusi, na nyeupe. Baadhi ya vikapu vimefumwa kwa nyuzi za rangi ya kahawia. Inaonekana kama bidhaa za ufundi zinauzwa katika soko au duka la sawadi.

Soko lenye shughuli nyingi, labda soko la ufundi au sanaa. Kuna bidhaa nyingi za Kiafrika zinazouzwa kama vile nguo, viatu na mapambo. Watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi. Eneo linaonekana kuwa na rangi nyingi na lina shughuli nyingi.

Sehemu ya ndani ya soko kubwa lenye maduka mengi yanayaouza bidhaa mbalimbali. Kuna nguo, mikoba na bidhaa nyingine zimeanikwa na kupangwa kwa ajili ya kuuzwa. Watu wachache wanaonekana wakitembea au kukaa kwenye maduka hayo. Eneo linaonekana kuwa na shughuli za kibiashara.

Rundo la ndizi zilizoiva za rangi ya manjano zikiwa zimepangwa juu ya kitambaa ama mfuko. Zimekusanywa kwa makundi mbalimbali. Inawezekana ndizi hizi zinauzwa sokoni au zimevunwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya soko lenye shughuli nyingi. Vibanda vingi vimepanga bidhaa mbalimbali kwa wateja. Watu wengi wanatembea kwenye njia zilizopangwa kati ya vibanda, wakitazama na labda kununua bidhaa. Kuna maua ya rangi mbalimbali sana na bidha nyingine zinazouzwa.

Stendi ya soko inaonyesha bidhaa za ufundi kama vile mikufu na mapambo. Bidhaa hizi zina rangi nyingi na mitindo tofauti. Stendi imeundwa kwa mbao na ina paa la mabati. Anga linaonekana kuwa na mawingu meupe.

Soko ndogo linauza bidhaa mbalimbali za chakula. Kuna mahindi yaliyopangwa juu ya meza pamoja na mananasi yakiwa yamefungwa na kuning'inia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kibiashara ndogo ndogo.

Mapambo mengi ya rangi ya dhahabu na fedha yameanikwa kwenye stendi, labda katika duka la vitu. Kuna hereni za aina mbalimbali. Bidhaa zikiwa na umbo la bara la Afrika. Pia kuna vikuku vinavyoonekana chini. Mapambo haya yanaweza kuwa yanauzwa kwa wateja.

Bidhaa mbalimbali za ufundi ambazo zinaweza kuwa vitu au mapambo zikiwa zimepangwa kwenye meza au stendi ya soko. Bidhaa hizi zina rangi nyingi na mitindo tofauti. Kuna mikufu, vikuku na mapambo mengine yaliyotengenezwa kwa shangaa na vifaa vingine.

Eneo hili linaonekana kuwa ni nje na kuna vivuli na taa hafifu. Kuna miavuli miwili, moja ya zambarau na nyingine ya samawati iliyo simama. Maua yanaonekana kuwa yamepangwa kwenye misingi midogo tayari kuuzwa.

Soko kubwa linaonekana limejaa watu wengi wakitembea na kununua bidhaa. Kuna vibanda vingi vilivyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile parachichi na pilipili. Watu wengi wanaonekana wamevaa nguo za kawaida. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika soko.

Mandhari inaonyesha soko lenye shughuli nyingi. Vibanda vingi vimejengwa kwa miti na mahema, vikiuza bidhaa mbali mbali. Watu wengi wanatembea na kufanya biashara na kuna magari na pikipiki zimepakiwa kando ya barabara.

Soko lenye maduka mengi ya mboga na matunda inaonekana. Watu wanaonekana wakifanya biashara. Wengine wanauza na wengine wakinunua. Mboga kama vile vitunguu, karoti na kabechi zinaonekana zikiuzwa. Eneo linaonekana kuwa na shuguli nyingi.

Soko limejaa bidhaa mbalimbali za kienyeji zilizopangwa kwenye meza chini. Kuna nguo zenye rangi angavu na michoro ya kiafrika, pamoja na ngoma ndogo zilizochongwa. Viatu na bidhaa nyingine pia vinaonekana vikiuzwa.

Mtu anaonekana ameketi akishona nguo kwenye mashine ya kushona. Anaonekana kuwa katika soko dogo au kibanda cha kushona nguo. Nguo zimepachikwa juu ya kibanda. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi na watu wanapita.

Ukuta umejaa sana sanaa na kazi za mikono za kiafrika. Kuna vinyago vingi vya mbao vyenye sura na mitindo mbalimbali. Zimepangwa kwa msongamano ukutani. Pia kuna sanamu ndogo, picha zilizochorwa, na vitu vingine vya mapambo. Inaonekana kama duka la sanaa au sehemu ya maonyesho ya utamaduni.

Eneo la biashara ndogo kando ya barabara, kuna meza ndogo yenye chupa nyingi za rangi ya kahawia zilizojaa kitu kinaonekana kama asali. Chini ya meza kuna ndoo ya kijani, vyombo vingine vya plastiki vya rangi tofauti na jerrycan kubwa ya manjano. Watu wamekaa karibu na eneo hilo na kuna matangazo ya biashara yanaonekana nyuma.

Rundo kubwa la mboga za majani, labda mchicha au sukuma wiki zikiwa zimekusanywa kwenye soko. Watu wanaonekana wakihudumia au kuchagua mboga hizo. Eneo linaonekana kuwa na shuguli nyingi. Mboga hizi zina rangi ya kijani kibichi na zinaonekana kuwa safi.

Watu wengi wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa katika soko. Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa amezungukwa na mboga za kijani. Kuna mtoto mdogo amesimama karibu na kikapu cha samawati. Jua linaangaza eneo hilo na kuonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika soko hili.

Soko kubwa linaonekana likiwa na vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Watu wengi wamekusanyika wakifanya manunuzi. Vibanda vimepambwa kwa rangi tofauti na bidhaa zimepangwa kwa ustadi. Mandhari inaonyesha shughuli nyingi za kibiashara katika soko hili.

Majengo ya kisasa ya ghorofa mbili yanaonekana yamezungukwa na mimea ya kijani. Barabara iliyotengenezewa kwa matofali au mawe inaelekea kwenye majengo hayo. Anga ni la samawati na linaonekana kuwa na hali ya hewa nzuri.

Eneo la makazi linaonekana na nyumba kadhaa zimejengwa. Nyumba nyingi zinapaa zenye rangi nyekundu au kahawia. Kuna jengo linalojengwa likiwa limefunikwa na wavu wa kijani upande wa kulia. Mandhari inaonyesha barabara tupu mbele na anga la samawati lenye mawingu meupe.

Nyumba kubwa ya ghorofa mbili inaonekana ikiwa imezungukwa na lawn kubwa ya kijani. Kuna miti mingi na mimea inayozunguka nyumba ikitoa mandhari tulivu. Trampoline inaweza kuonekana upande wa kushoto wa lawn .

Jikoni la kisasa lina makabati ya rangi ya kijivu na counter nyeupe. Kuna oveni na Microwave zilizojengwa kwenye moja wa makabati. Sakafu imefunikwa kwa mbao, mlango unaelekea kwenye chumba kingine chenye sakafu ya mbao pia.

Jengo refu linaonekana na mabango mbalimbali. Bango moja lina someka to let ikiashiria kuwa kuna nafasi za kukodisha. Bango lingine lina nembo ya Omega mabati. Jengo linaonekana kuwa la kibiashara au ofisi.

Nyumba ya kifahari ya ghorofa tatu inaonekana ikiwa na rangi nyeupe na kijivu. Ina balcony za kioo na madirisha makubwa. Kuna bustani ndogo na mimea ya kijani mbele ya nyumba na sehemu ya kuegesha magari iliyofunikwa. Baiskeli mbili zimeegeshwa karibu na mlango.

Jengo refu linaonekana na rangi ya kijivu na mistari nyekundu. Kuna matofali yaliyopangwa kwenye ukuta wa jengo hilo. Anga ni la samawati na kuna mawingu machache. Eneo lililo mbele ya jengo lina nyasi kavu na kichaka kidogo.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi limewashwa taa zake wakati wa usiku. Limezungukwa na miti mingi ya kijani kibichi. Anga ni la giza na mawingu yanaweza kuonekana. Inaonekana kama eneo la mji wenye majengo ya kisasa.

Jengo kubwa la kisasa linaonekana likiwa bado katika hatua za ujenzi. Kuna watu wachache wanafanya kazi karibu na jengo hilo na vifaa vya ujenzi vimetawanyika kwenye eneo hilo. Mandhari inaonyesha eneo wazi lenye nyasi na miti michache mbali.

Jengo kubwa la kisasa linaloonekana kuwa na ofisi au makazi. Lina ghorofa nyingi na balconies nyeupe. Limepakwa rangi nyeupe na lina madirisha mengi. Jina Highview Heights limeandikwa juu ya jengo. Mandhari inaonesha anga la samawati na nyaya za umeme mbele ya jengo hili.

Jengo refu la kisasa la rangi nyeupe na madirisha makubwa. Gari jeupe limeegeshwa karibu na jengo hilo. Mimea midogo inaonekana mbele ya mlango wa chini. Anga ni la samawati na linaonekana kuwa na mawingu machache.

Eneo la makazi linaonekana. Nyuma zimezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Ukuta mrefu uliyofunikwa na mimea unaonekana mbele ya nyumba. Anga ni la samawati na linaonekana kuwa na mawingu.

Jengo refu lenye matangazo mbalimbali. Juu ya jengo kuna bango kubwa limeandikwa To Let likiwa na namba za simu. Upande wa jengo kuna bango refu la wima limeandikwa Omega Mabati. Jengo linaonekana kua sehumu ya 3 Units Complex .

Eneo la makazi lenye nyumba kadhaa. Nyumba hizi zina paa za rangi tofauti na zimejengwa kwa mtindo wa kisasa. Sehemu ya mbele inaonekana kuwa na nyasi kavu. Anga lina mawingu ikionyesha hali ya hewa ya mawingu.

Rafu za duka kubwa zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha meno kama vile dawa ya meno na mswaki. Kuna ishara inayoonyesha juu inayohimiza wateja kujikinga na virusi vya mapua na baridi. Bidhaa zimepangwa kwa safu kwenye rafu zinazoonekana kua katika airi ya duka.

Ndani ya duka kubwa, sehemu ya mkate na keki inaonekana ikiwa na bidhaa nyingi, zilizopangwa kwa rafu. Kuna ishara zinazoelekeza sehemu mbalimbali, kama vile bread and cakes na grains and dairy . Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye aisles . Duka linaonekana kuwa na taa nyingi na mpangilio mzuri.

Sehemu ya kaunta za kulipia katika duka kubwa zinaonekana. Kuna kaunta za kawaida na kaunta za express zilizoandikwa kwenye rangi nyekundu. Watu wanaonekana wamepanga foleni kwenye baadhi ya kaunta, wakisubiri kulipa bidhaa zao. Mfumo wa kamera za usalama unaonekana juu.

Friji ya kuonyesha nyama inaonyesha aina mbali mbali za nyama mbichi ikiwa ni pamoja na vipande vikubwa na vidogo nyama imepangwa kwa uzuri na imepangwa kwa mboga kama nyanya na limau lebo za bei zinaonekana karibu na kila aina ya nyama.

Rafu zinaonyesha bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mikoba, vito na zawadi zingine ndogo. Mikoba ina rangi tofauti na mitindo. Vito vinaonekana kuwa vya dhahabu na fedha. Eneo linaonekana kuwa duka.

Rafu katika kubwa imejaa aina mbalibali za nafaka, mbegu na matunda makavu. Bidhaa zimepangwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyo wazi. Wateja wanaweza kujichotea kiasi wanachotaka.

Duka kubwa lenye baiskeli nyingi za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa safu. Baiskeli hizi zina rangi tofauti kama vile nyeusi, nyekundu, kijani na samawati. Kuna rafu zilizojaa bidhaa nyingine juu ya baiskeli, ikiashiria kuwa hii ni sehemu ya duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na matumizi ya nyumbani. Kuna chupa nyingi za rangi ya samawati zilizoandikwa jik . Pamoja na sabuni za unga na bidhaa zingine. Rafu zimepangwa kwa utaratibu na zinaonekana kuwa katika duka kubwa. Taa za fluorescence zinaangaza kutoka juu.

Rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali ndani ya duka kubwa. Kuna paketi nyingi za unga wa ngano, maziwa kwenye katoni na bidhaa nyingine zimepangwa kwa safu. Rafu zinaonekana kuwa ndefu na zinaenea mbali ndani ya duka.

Rafu ndefu katika duka kubwa zimejaa chupa za vinywaji vya rangi mbalimbali. Kuna juisi za machungwa, juisi nyekundu na vinywaji vingine vilivyopangwa kwa safu. Sakafu imefunikwa na vigae vyeupe.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kuna rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, upande wa kulia kuna mrundiko mkubwa wa mifuko ya michele. Ilivyopendekezwa mifuko hiyo imewekwa kwenye stendi zilizo na alama ya promo ikionyesha kuwa bidhaa hiyo inauzwa kwa bei maalum.

Duka kubwa la Naivas linaonekana likwa na ishara kubwa ya rangi ya chungwa. Watu wachache wanasimama nje ya duka, karibu na sehemu ya matunda na mboga. Kuna ishara zinazoelekeza wateja ikiwa ni pamoja na moja inayosomeka karibu Naivas.

Ndani ya duka kubwa sehemu ya matunda na mboga inaonyesha tikitiki maji nyingi kwenye meza. Kuna matoleo maalumu yameonyeshwa kwa wateja. Watu wachache wanaonekana wakitembea wakifanya manunuzi katika duka hii.

Rafu za duka zimejaa chakula cha mbwa cha aina mbalimbali. Pakiti kubwa na ndogo za chakula zimepangwa kwa utaratibu. Kuna maandishi dog food yanaonekana juu ya rafu. Inaonekana kuwa hii ni sehemu ya duka la mahitaji ya wanyama kipenzi.

Ndani ya duka kubwa kunaonekana rafu zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji baridi na bidhaa za chakula. Kuna friji yenye bidhaa zinazohitaji ubaridi. Sehemu moja inaonyesha bidhaa zilizowekwa kwenye ofa zikiwa zimeandikwa promo . Sakafu ya duka imefunikwa kwa vigae.

Aisle refu katika duka kubwa imejaa rafu zilizojaa chupa mbali mbali za vileo. Kuna aina nyingi za vinywaji kutoka: whiskey hadi vodka , zimepangwa kwa safu. Bei zinaonekana kwenye kila bidhaa. Duka linaonekana kuwa na taa nzuri na sakafu iliyotengenezwa kwa vigae.

Duka kubwa lina safu nyingi za baiskeli za aina mbalimbali. Zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Baiskeli zina rangi na mitindo tofauti, kutoka baiskeli za milimani hadi baiskeli za kawaida. Nyuma ya baiskeli kuna rafu zilizojaa magari ya kuchezea.

Duka kubwa linaitwa, Chandarana Food Plus, likiwa na ishara kubwa ya kijani kibichi juu ya mlango. Ndani ya duka, wateja wanaoenekana wakitazama na kuchagua bidhaa mbalimbali, hasa matunda na mboga. Rafu zimejaa bidhaa na kuna mwanga mwingi ndani. Inaonekana kuwa duka la kisasa la chakula.

Sehemu ndani ya duka kubwa rafu nyingi zimejaa bidhaa mbali mbali kama vile maji, soda, juisi na biskuti kuna ishara inayo onyesha namba ya njia tatu na orodha ya bidhaa zinazopatikana huko watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi.